Hii ni mafunzo ya kidijitali. Inaonyesha watoto watatu wakitumia tarakilishi. Wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa wamevalia sare za shule. Mmoja wao anaonekana kuandika kitu kwenye karatasi, huku wawili wengine wakitazama skrini ya kompyuta.

Elimu ya kidijitali. Picha inaonyesha mwanamke anayefanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi. Amevaa headphones na inaonekana kwenye daftari. Anaonekana kuwa amefurahi kile anachokifanya.

Hili ni elimu ya kijidigitali inaonyesha mwalimu akifanya kazi kwenye kompyuta na mwanafunzi kwenye skrini ya pili, mwalimu huyo amekaa kwenye dawati na anaelezea kwa mikono yake kuelekea skrini kuna kikombe mimea mdogo na kibodi kwenye dawati.

Hili ni teknolojia. Mwanaume mweusi anaonekana amekaa kwa meza akitumia kompyuta. Amevaa shati la rangi ya waridi na anaonekana akifurahi huku amevaa miwani na kwa meza kuna simu ya mkononi pia inaonekana.

Hii ni thana ya masomo ya kidijitali, ikionyesha watu wakitumia kompyuta na vifaa vingi vya elekroniki kujifunza. Inajumuisha picha ya kompyuta kubwa, iliyo na neno E-learning katikati na watu wengine wakionekana kama wanashiriki katika kujifunza mtandaoni. Picha hii ina wakilisha mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Hili ni masomo ya kidijitali. Inaonyesha mwanafunzi anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi huku akichukua maandishi kwenye daftari. Anaonekana mwenye furaha na umakini. Kando yake kuna kikokoto na pia kikombe ya maji.

Hili ni elimu ya kiteknolojia. Inayoonyesha mtu, akitumia kompyuta ya mkononi, kwa ajili ya kujifunza. Skrini ya kompyuta ya mkononi, ina neno ya learning , na picha ndogo ndogo zinazohusiana na mchakato wa kujifunza. Picha hii inawakilisha dhana ya kujifunza, kwa njia ya mtandao au teknolojia.

Huu ni masomo ya kidijitali, inaonyesha mtu amesimama mbele ya meza akivaa shati jeupe. Kuna sanaa ya ukutani yenye mchoro ya watu na maneno nyuma yake. Kuna kompyuta na vitu vingine kwenye meza.

Hili ni masomo ya kidijitali. Inaonyesha mtu akiwa ameketi kwenye meza jikoni na kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Jikoni ina vifaa mbalimbali kama jiko, rafu na dirisha kubwa.

Masomo ya kiteknolojia inaonyesha mtu akiwa ameketi kwenye dawati akifanya kazi, akiwa na kompyuta mbili na nyaraka. Mtu huyu amevaa miwani na headphones na anaonekana akishughulika na kazi yake. Kuna skrini mbili za kompyuta, moja ikionyesha graph na nyingine ikionyesha mtu mwingine.

Hili masomo ya kidijitali, inaonyesha msichana mdogo akifanya kazi ya shule kwenye meza. Anaandika kwenye karatasi huku akiangalia kompyuta kibao ambayo inaonyesha mwalimu wake. Hii inaonyesha jinsi wanafunzi wanaweza kuendesha masomo yao hata wakiwa nyumbani.

Masomo ya kidijitali inaonyesha kijana mweusi akifanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi. Anaandika kwenye daftari, huku akitazama skrini ya kompyuta. Kuna penseli, kifutio na mmea mdogo kwenye meza yake. Anaonekana kuwa makini na anafurahi ile anachofanya.

Hili ni masomo ya kidijitali. Inaonyesha mvulana mdogo, ameketi mezani. Amevaa vichwa vya sauti na anaonekana akitumia kompyuta ya mkononi. Anatabasamu na anaonekana kufurahia kile anachokifanya. Mvulana huyu amevaa shati la rangi ya blue na ana kalamu mkononi.

Hili ni masomo ya kidijitali, inaonyeshwa mwanamume akiangalia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mtu mwingine akifanya mawasiliano na karafu. Mwanamume anaonekana kuwa anashiriki katika mkutano wa video au anatazama video ya mafunzo. Kuna kikombe cha kahawa mezani karibu na kompyuta.

Hili ni elimu ya kidigitali. Inaonyesha mtu akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya mkutano wa video. Kuna vitu vingine mezani kama vile daftari, kikombe, kitabu na tunda. Picha hii inaweza kuwa mfano wa mtu anayefanya kazi au kusoma kutoka nyumbani.

Masomo ya teknolojia, inaonyesha mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Skrini ya komputa inaonyesha neno E-Learning na picha zinazohusiana na elimu. Hii inaweza kumaanisha kuwa mtu huyo anajihusisha na masomo au mafunzo kupitia mtandaoni.

Hili ni dhana ya shule ya mtandaoni, inaonyesha simu ya mkononi ikiwa na kofia ya kuhitimu, mfuko na kitabu. Picha hii inaweza kutumika kuwakilisha elimu ya mtandaoni au kozi za mtandaoni.

Hili mi masomo ya kidijitali. Inaonyesha mtu akifanya mkutano kwa njia ya mtandao. Mtu huyu anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anazungumza na washiriki wengine ambao wanaonekana kwenye skrini ya kompyuta. Hii inaweza kuwa hali ya kawaida ya kazi ya mbali au mawasiliano wa kitaaluma.

Hili ni masomo ya kidigitali. Inaonyesha kundi la watu wakifanya kazi pamoja wakiwa wamezunguka meza. Kuna kompyuta ndogo kadhaa kwenye meza na inaonekana kama wako kwenye mkutano au semina. Baadhi ya watu wanaonekana wakizungumza huku wengine wakifanya kazi kwenye kompyuta.

Hili ni maeneo ya elimu, inaonyesha chumba cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa na shuka zenye mistari na blanketi yenye rangi tofauti. Kuna meza na kiti kando ya kitanda. Chumba kinaonekana kuwa kidogo na ni rahisi.

Maeneo ya elimu. Inaonyesha chumba cha kulala katika hostel ambacho kina kitanda kimoja, meza na kiti. Kitanda kimefunikwa na blanketi la buluu na nyeupe na kuna mto mweupe juu yake. Meza ni nyeupe na kiti ni cheupe chenye kiti chekundu.

Hili ni ndani ya darasa. Katika ndani ya darasa hili kuna meza, kuna viti na pia kuna ubao. Rangi la darasa hili linaonekana kuwa nyekundu na pia kuwa na meza ya mwalimu.

Hili ni maeneo ya elimu. Inaonyesha mashindano ya kuogelea. Wanafunzi wanaogelea katika bwawa na wengine wamekusanyika pembeni wakitazama. Kuna mahema mekundu na meupe yanayotoa kivuli.

Hili ni majasusi ya elimu. Inaonyesha maabara iliyo na vifaa mbalimbali kama vile microscope zilizopo kwenye meza. Pia kuna chupa na vyombo vingine vya maabara kwenye rafu.

Hili ni maeneo ya elimu, inaonyesha jengo la shule, jengo hili linaonekana kuwa na ghorofa mbili na lina rangi nyingi nyeupe, pia ina bustani iliotengenezwa vizuri na vichaka vilivyo pangwa, maegesho ya gari yanaonekana kuwa yamejaa maji.

Huu ni majasusi ya elimu inaonyesha wanafunzi wakiwa kwa gwaride. Mwalimu anaonekana akiongoza gwaride hilo, huku wanafunzi wengine wakisimama na wengine wakiketi.

Hili ni maeneo ya elimu . Inaonyesha chumba chenye samani , labda ni chumba cha mapokezi au eneo la kupumzika. Kuna viti na meza mdogo, na mabao yanayoning'inia. Chumba kinaonekana kuwa na madirisha na mapazia.

Hili ni majasusi ya elimu. Inaonyesha darasa tupu lililo na madawati na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweupe ukutani na vyumba vinaonekana kuwa safi na vimetunzwa vizuri.

Hili ni maeneo ya elimu. Inaonyesha kitanda cha ghorofa chenye matandiko na mito. Kitanda kiko kwenye nyumba chenye ukuta za rangi ya samawati na dirisha. Kuna nguo zimetundikwa kwenye upande wa kulia.

Hili ni majasusi ya elimu, mwalimu anaonekana akisimama huku wanafunzi wamelala. Katika darasa hilo kuna meza, viti na mapambo kwa ukuta, ukuta unaonekana ilitengenezwa kwa mabati.

Huu ni maeneo ya elimu. Inaonyesha chumba cha mkutano kilicho na meza ndefu, viti na skrini. Chumba hiki kinaweza kutumika kwa mkutano ya elimu au muundo mwingine rasmi.

Enaeo ya elimu inaonyesha chumba cha kulia chakula ambacho kina meza na viti vingi . Kuta zimepakwa rangi nyeupe na sehemu ya chini imepakwa rangi ya bluu. Kuna madirisha mengi ambayo yanaingiza mwanga wa kutosha ndani ya chumba.

Maeneo ya elimu inaonyesha ukumbi wa mchezo wenye viti vingi vilivyoandaliwa kwa safu. Ukumbi unaonaekana kuwa tupu na kisa na taa chache zilizoko mbele. Viti vimetengenezwa kwa rangi ya kahawia na vinaonekana kuwa vya mbao au plastiki.

Hili ni maeneo ya elimu. Inaonyesha chumba cha kulala yenye kitanda, kiti cha mkono, meza na dirisha. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna taa ya dari na taa ya ukutani. Chumba hicho kinaonekana kuwa na samani za kawaida.

Hili ni ndani la nyumba. Katika nyumba hili kuna viti, pia meza, kisambaza maji, mtungi la maji na pia rangi ya viti, meza na chini ya nyumba hili linafanana.

Hili ni bweni ambalo ni chumba cha kulala kiliyoandaliwa vizuri na kitanda, dirisha lenye pazia na friji ndogo yenye mikrowevu juu yake.

Haya ni maeneo ya elimu inaonyesha chumba cha kulala chenye vitanda vitatu . Kila kimoja kikiwa na blanketi ya kijani kibichi na taulo. Kuna picha mbili ukutani na nyafu mbili za mbu zikining'inia kutoka kwenye dari .

Hii ni maeneo ya shule inaonyesha chumba cha kulala katika hosteli chenye vitanda vya kupanda na mlango unaoelekea kwenye eneo lingine vitanda vimetandikwa sawa.

Hili ni maeneo ya elimu. Inaonyesha chumba cha kulala chenye vitanda vya kupanga na kabati. Vitanda vimepangwa moja juu ya lingine na kitanda cha juu likiwa na godoro nyekundu na kitanda cha chini likiwa na godoro la buluu.

Hili ni makao ya elimu, inaonyesha kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika maktaba. Kuna rafu za vitabu nyuma na madirisha yenye mwanga. Watu wameketi karibu na meza na inaonekana ni mkutano wa darasa.

Hili ni maeneo ya kanisa, kuna viti vingi vya rangi ya buluu vilivyopangwa kwa safu na madhahabu iliyo na maua mbele. Msalaba mwekundu umefungwa ukutani, nyuma ya madhabahu.

Huu ni maeneo ya elimu na manyumba ya elimu. Inaonyesha jengo la chuo kikuu linaloitwa Oyote Hall. Jengo hilo lina mlango mkuu wenye rangi ya samawati na madirisha mengi. Mtu anaonekana akiingia kwenye jengo hilo.

Huu ni maeneo ya shule. Inaonyesha chumba cha maktaba chenye rafu za vitabu, meza na viti. Kuna madirisha yenye mapazia za buluu na dari nyeupe.

Maeneo ya elimu. Inaonyesha darasa tupu yenye madawati na viti viliopangwa. Kuna ubao mweusi ukutani na ramani. Madawati yanaonekana kuwa ya samani na yamechakaa. Darasa linaonekana kuwa na mwanga hafifu.

Hili ni maeneo ya shule, inaonyesha wachezaji wawili wa mpira wa wavu, wakijaribu kupiga mpira juu ya wavu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu yenye nambari kumi na mbili, na mwingine amevaa jezi ya kijani.

Shule ya msingi. Inaonyesha kundi la watu wakicheza mpira wa kikapu. Mchezaji mmoja ameingia hewani akijaribu kufunga, huku mwingine akitazama. Watu wengine wamevalia sare za shule. Mchezo huu unafanyika nje kwenye uwanja wa saruji.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Mwalimu anaonekana kufunza mwanafunzi kwa kutumia kompyuta. Nyuma yao huonekana rafu ya vitabu. Mwalimu na mwanafunzi huonekana kuwa wazungu.

Hii ni elimu ya maitaji maalum kuna kikundi cha watu wakishiriki katika mafunzo. Watu wengi wamekaa kwenye kiti huku mwanaume mmoja akisamimama karibu na ubao mweupe akieleza kitu.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum, linaonyesha kundi la watoto wadogo, wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wakicheza na vifaa vya kucheza kama matofali ya rangi.

Elimu ya maitaji maalum. Inaonyesha msichana akiwa ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato. Anaonekana akitumia lugha ya alama labda akiashira katika darasa la mtandaoni au mawasiliano mengine.

Huyu ni mama na mtoto. Mama anaonekana kumfunza mtoto kucheza mchezo. Mama pia anaonekana kuwa mzungu. Mtoto pia ni mzungu.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mtoto mdogo akiwa amevalia vipokea sauti na ameketi kwenye meza akifanya kazi. Kuna watoto wengine wawili nyuma yake wakionekana wakiwa katika shughuli zao pia. Mtoto aliye mbele anaonekana akifanya kazi kwenye karatasi iliyo juu ya meza.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha wavulana wawili wakiwa wamekaa kwenye meza. Wamevaa sare za shule za rangi ya bluu. Mmoja wao amenyoosha mkono juu, huku mwingine akionekana kama anafikiria.

Elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha msichana mdogo akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na mtu mwingine. Msichana huyu anaonyesha tabasamu na anaonekana mwenye furaha. Lugha ya ishara ni njia muhimu ya mawasiliano kwa watu viziwi au wenye matatizo ya kusikia.

Hili ni elimu ya maitaji maalum. Inaonyesha kundi la wanafunzi wakishirikiana kwenye meza katika maktaba. Wanaonekana kuwa wanajadili kazi yao mradi fulani. Mmoja wa wanafunzi yuko kwenye kiti cha magurudumu.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum .Huyu ni mwanafunzi ameketi mezani akitumia kompyuta kibao amevaa vipokea sauti vya bluu na anaonekana akishughulika na shughuli za kielectrinoc .

Elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha watoto wawili wakicheza sakafuni. Mmoja amekaa na mwingine amelala. Inaonekana watoto hao wako na ulemavu wa miguu. Kuna mpira mwekundu pia.

Elimu ya mahitaji maalum inaonesha msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu. Yeye yuko katika bustani na mimea kijani kibichi nyuma yake. Msichana huyu amevaa shati la rangi ya pinki na suruali ya buluu.

Hii ni elimu ya mahitaji malum. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mlemavu wa macho kusoma kwa kutumia maandishi ya braille. Mwalimu anaonekana akieleza mikononi ya mwanafunzi juu ya maandishi akimsaidia kuhisi na kutambua herufi.

Hili ni elimu ya maitaji maalum. Inaonyesha watu wawili wakitabasamu na kukumbatiana. Mmoja ni mtoto mdogo na mwingine ni mtu mzima. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wana uhusiano mzuri.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum inaonyesha wanafunzi wawili wakitumia komputa katika mahabara. Wanafunzi hao wamevaa vipaza sauti na wanaonekana kuwa wanajifunza kwa bidii. Komputa ziko juu ya meza na kuna vifaa vingine vya eletroniki karibu nao.

Hili ni elimu ya maitaji maalum. Inaonyesha darasa la wanafunzi wa shule wa msingi. Wanafunzi wamekaa katika madawati yao wakisoma. Na mwalimu amesimama mbele yao. Wanafunzi wamevaa sare za shule na wanaonekana wakiwa makini na masomo yao.

Elimu ya mahitaji maalum inaonyesha kundi la wanafunzi wanne wakizungumza katika mazingira kitaalum. Moja wa wanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanafunzi hao wanaonekana kuwa na umri tofauti na wanatoka katika makabila tofauti. Wote wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana kuwa wamefurahia.

Hili ni elimu ya maitaji maalum, inaonyesha mwanafunzi amevaa kifaa cha kusikia huku mwalimu akitumia lugha ya ishara. Mwanafunzi huyu mezani akisoma na mwalimu yuko nyuma yake akitoa maelezo kwa ishara. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza jumuishi ambapo wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia wanapata elimu.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Mwalimu anaonekana anafunza wanafunzi, huku wanafunzi wameketi. Mwalimu anauliza swali na mwanafunzi anaonekana kuwa tayari kujibu. Nyuma ya mwalimu kuna ubao mweupe.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum, inaonyesha kundi la watu wakiwa wanashiriki katika darasa la kupika, watu wote wanaonekana wenye furaha na wanashirikiana katika kuandaa chakula, wengine wanakata mboga wengine wanachanganya viungo.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mwalimu akisaidia mwanafunzi mwenye ulemavu wa akili kuchora kwenye kioo. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha, na wanafurahia wakati wao pamoja. Mwanafunzi anafaa sharti la rangi ya chani na yeupe na mwalimu anafaa shati ya rangi samawati.

Elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha kundi la watoto wenye ulemavu wakiwa katika viti vya magurudumu. Wengi wao wakitabasamu, inaonekana kama wako kwenye tukio au shughuli fulani na inaonyesha furaha na ushiriki licha ya changamoto zao.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mwanafunzi wa kike akiwa ameketi kwenye dawati na mwalimu wake akisimama karibu naye. Mwanafunzi anatumia mashini ya chapa ya kiteknolojia na mwalimu anamsaidia. Wote wawili wanaonekana kuwa wanafurahishana.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna kundi la wanafunzi wakiwa darasani, mwanafunzi mmoja mwanamke mwenye ulemavu anapiga makofi huku akitabasamu. Mwanafunzi mwingine pia anaonekana akishiriki katika shughuli hiyo.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha kikundi cha watu wakiwa kwenye darasa maalum la kielimu. Kuna mwalimu mwanamke amesimama nyuma ya meza akitabasamu kwa wanafunzi. Wanafunzi wengine wakiwa na ulemavu wamekaa kwenye meza wakifanya kazi zao.

Huu ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha msichana mdogo mwenye miwani akisoma kitabu. Yeye huonekana mwenye furaha, na anaonekana amevaa nguo ya rangi ya manjano. Miti na majani huonekana nyuma yake, yakionyesha kuwa yuko nje.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mwanamke anayesoma kitabu cha nukta nuni. Anaonekana akiwa ameketi katika eneo la maktaba, yenye rafu zilizojaa vitabu. Mwanamke huyu anatabasamu usoni, akionyesha furaha anayoipata kutokana na kusoma.

Hili ni elimu ya mahitaji maalum. Kuna watu wawili wanaonekana wakitumia kompyuta. Mwanaume anaonekana akitabasamu huku akiandika kwenye kibodi na mwanamke yuko pembeni akimtazama. Wanaonekana kuwa katikati mazingira ya ofisi au darasa ambapo kuna watu wengi wanaofanya kazi nyuma yao.